Huu ni uwanja ambao una mashabiki wa kila aina. Hawa mashabiki wamekuja kushuhudia timu zao zinapocheza. Hapa kuna aina mbalimbali za rangi, kuna nyekundu, kuna manjano, kuna kofia, kuna aina zozote.